Mnara mkubwa wa kusambaza umeme, unasimama kwenye eneo la kijani kibichi lililofunikwa na majani na vichaka vidogo. Nyayo nyingi za umeme zinatandazwa kutoka kwa mnara huu kwenda mbali, zikielekea upande wa kushoto ambapo mlingano wa miundombinu mingine ya umeme unaonekana.

Picha kutoka juu, inaonyesha kituo kikubwa, cha uzalishaji wa mishati ya joto ardhi, kilicho katika eneo la mlima, kuna majengo kadhaa makubwa, yenye paa za kijani, kibichi na miundo mingine, inayohusika na uzalishaji wa nishati, mabomba mengi yanaonekana yakisambaa katika eneo hili, na kuna mitambo ya kupoza maji, ambayo inatoa mawingu makubwa ya mvuke.

Muundo mkubwa wa chuma umeinuliwa juu ya sakafu ya mawe ambapo kuna vifaa mbali mbali vya umeme vilivyounganishwa kwa nyaya nene. Wafanyakazi wawili wamevaa sare za usalama na jaketi za rangi ya manjano na machungwa, wakisimama karibu na jengo ndogo la ofisi lililopo ndani ya uzio wa eneo hilo.

Nguzo mbili za umeme za mbao zimesimama juu zikishikilia nyaya nyingi za umeme na transformer kubwa ya rangi ya kijivu. Baadhi ya nyaya zimekatika au zimelegea, zikining'inia chini. Mitiririko ya miti yanaonekana nyuma ya nguzo na majengo machache yalioyojengwa kwa matofali yanaonekana kwa umbali upande wa kulia.

Kituo cha uzalishaji wa nishati ya mvuke kilicho katikati ya eneo lenye miti mingi, miundo mbalimbali ya viwandani inaonekana ikiwa ni pamoja na majengo na vifaa vingine, mvuke mwingi unafoka kutoka kwenye baadhi ya miundo hiyo, ukipanda juu angani, eneo hilo limezungukwa na miti ya kijani kibichi na kwa mbali, kuna milima au vilima chini ya anga, yenye mawingu, meupe.

Kituo cha umeme kina transfoma kubwa ya rangi ya kijivu iliyosimama juu ya msingi wa saruji na mawe madogo. Transfoma ina vifaa vingi vya umeme vilivyo unganishwa nayo, ikiwa ni pamoja na waya nene na vifaa vya insuleta vya rangi nyeupe. Upande umoja wa transfoma kuna feni kubwa mbili. Nyuma ya transformer kuna, minara mikubwa ya chuma inayoshikilia waya za umeme zinazoenda juu.

Jengo jeupe la ofisi limejengwa karibu na kituo cha usamabazaji umeme kilicho zungukwa na uzio wa chuma kwa usalama. Miundo ya mbinu ya umeme ina minara mirefu ya chuma yenye nyanya za juu zinazopita kwa mistari mbali mbali. Nguzo hizo zimepangwa kwa uangalifu zikielekezwa nguvu za umeme kutoka kituo kimoja hadi kingine.

Wafanyakazi waliovaa sare za usalama, wanafanya ukarabati wa nyaya kwenye nguzo ya umeme kando ya barabara. Mmoja amepanda juu ya ngazi ya rangi ya machungwa iliyosimamishwa kwenye nguzo ya mbao, huku wenzake wawili wakiwa upande wa chini wakimsaidia.

Nguzo mbili za umeme za mbao zimesimama wima zikiwa zimebeba transfoma kubwa ya rangi ya kijivu na nyaya ngingi za umeme zinazoelekea pande mbalimbali, transfoma imewekwa katikati ya nguzo hizo chini ya nguzo kuna msingi wa rangi nyeusi na majani machache, nyuma ya nguzo kuna miti mirefu yenye majani ya kijani, anga lina mawingu mazito ya kijivu.

Mtazamo wa juu unaonyesha kituo kikubwa cha kuzalisha umeme wa joto ardhi labda Olkaria Tano au Olkaria Nne Geothermal Powerplant huko Kenya. Miundo mikubwa ya rangi ya kijani inasimama katikati ikiwa na mabomba mengi ya chuma yanayounganisha sehemu mbalimbali za kituo. Mnara mkubwa wa kupoza maji unatoa mawingu makubwa ya mvuke angani.

Mnara mrefu wa chuma wa kusafirisha umeme unasimama kati kati eneo la wazi, lenye nyasi za kijani kibichi na vichaka vichache, nyaya nyingi za umeme zinaenea kutoka juu ya mnara kuelekea pande mbali mbali, anga ni la bluu na limejaa mawingu meupe yaliyotawanyika, mnara mwingine mdogo wa umeme unaweza kuonekaana kwa mbali upande wa kushoto.

Daraja ndogo lenye sakafu ya zege linaelekea kwenye jengo la kisasa lililojengwa juu ya maji. Pande zote mbili kuna reli za urujuwani na taa za barabarani zilizopinda kuelekea ndani. Mwishoni mwa daraja kuna mnara wa chuma wa njano uliosimama wima.

Mnara mrefu wa kuchimba visima upo katikati ya eneo la kazi lililo wazi mashambani. Ukiwa umezungukwa na maroli, mitambo mizito na makontena meupe yaliyoandaliwa kwa mpangilio. Wafanyakazi wachache wanaonekana wakihudhuria shuguli mbalimbali.

Nguzo za umeme ya mbao inaonekana ikielekea juu dhidi ya anga la bluu lenye mawingu meupe. Juu ya nguzo kuna transformer kubwa ya rangi ya kijivu iliyounganishwa kwa kutumia vifaa vya chuma. Nyaya nyingi za umeme zinaelekea pande mbalimbali kutoka kwenye transformer na juu ya nguzo. Chini ya nguzo kuna mimea ya kijani kibichi inayoonekana.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme kimejengwa katika eneo la wazi likiwa na miundo mbinu ya kisasa ya nyaya nyingi za umeme zilizo unganishwa kwenye nguzo ndefu za chuma. Mabosi na vifaa mbali mbali za usalama zimepangiliwa kwa mpangilio maalumu ardhini.

Picha inaangazia sehemu ya juu ya nguzo ya umeme iliyojaa nyaya nyingi zilizochanganyika baadhi zikiwa zimefungwa kwa mizunguko. Kuna vifaa vya masiliano na kamera iliyofungwa kwenye mkono wa chuma ikielekezwa chini.

Wafanyakazi wawili wa umeme wamevaa sare za rangi ya bluu na helmeti nyeupe wanafanya kazi kwenye nguzo za umeme kando ya barabara. Mmoja wao amepanda juu kwenye nguzo kwa kutumia ngazi ya rangi ya machungwa na anaonekana akishughulikia waya za umeme. Mfanyakazi mwingine amesimama chini akisaidia au akisubiri. Nguzo za umeme imezungukwa na miti mirefu, yenye majani mengi ya kijani.

Majira ya macheo yanang'aa kwa rangi ya waridi na chungwa angani, huku minara ya kusambaza umeme ikisimama kwa mtindo wa kisasa katikati ya uwanja. Waya wa nguvu umewekwa mipira ya tahadhari juu ya mistari na kuna uzio wa chuma wenye nyaya za kuzuia upenyezaji.

Eneo la viwanda linaonekana chini ya anga la bluu na mawingu meupe. Kuna matanki mawili makubwa ya rangi ya fedha yenye lebo ya Kengen iliandikwa kwa herufi kubwa za bluu. Karibu na matangi kuna miundo mingi midogo labda majengo au vifaa vya kiwandani. Sehemu ya kuegesha magari iliyofunikwa ina gari jeusi imeegeshwa.

Kituo cha kuzalisha umeme kimezungukwa na manhari ya milima yenye kijani kibichi. Jengo kuu limejengwa kwa umbo la mstatili, na kutoka juu kuna mvuke unaopanda angani, ishara ya uzalishaji wa nishati. Pembeni kuna nyaya nyingi za umeme, zinazonyesha uwepo wa kituo cha kusambaza umeme.

Daraja refu linaonekana likionyesha mbele likiwa na ulinzi wa chuma wa rangi ya bluu. Juu ya daraja kuna nguzo nyingi zenye taa ndogo, zilizopangwa kwa safu. Upande wa kushoto kuna jengo refu la manjano na baadhi ya vifaa vya ujenzi. Upande wa kulia kuna jengo jingine la rangi ya bluu na nyeupe. Chini ya daraja kuna maji mengi.

Minara mikubwa ya chuma, ya kusambaza umeme, imejipanga mistari, kila mmoja ikiwa imeunganishwa na nyaya nene zinazoelekea mbali, anga ni safi ya bluu, na jua linaangaza moja kwa moja, juu ya mnara wa mbele, eneo hili lina nyasi chache, udongo wa tope na uzio wa mbao, wenye nguzo za zege, unaoendelea kuelekea, nyuma.

Maporomoko ya maji madogo yanatiririka chini ya miamba mikubwa iliyofunikwa na moss na mimea mingine. Maji yanaanguka kwa kasi na kuunda povu jeupe chini. Mwangaza wa juu unaonekana ukipenya kupitia miti iliyo juu na kuangazia sehemu za maporomoko ya maji. Kuna miti mirefu na majani mengine ya kijani yanayozunguka eneo hilo yakionyesha mazingira ya asili.

Watu kadhaa wamesimama kando ya mto mchafu, wakiwa wamevaa kiakisi cha kuonekana cha rangi ya manjano. Wengine wanapiga picha huku wachache wakisimama kwenye mawe yaliyo ndani ya maji. Mazingira yanaonekana uchafu, majani yaliyokauka na taka zilizokwama kwenye vichaka.

Upande wa kushoto kuna ndege wawili wakubwa waliokaa juu ya mti uliokauka, wakiwa kimya na wakiangalia mazingira yao, anga ikiwa na mawingu mazito na rangi ya kijivu ikiasharia hali ya hewa ya mvua au baridi. Upande wa kulia kuna kundi la ndege wadogo wenye rangi ya nyeusi na nyeupe wakitembea katika eneo la nyasi zenye unyevunyevu.

Mto mchafu wenye maji meusi, unapita katikati ya makazi ya mabanda, huku taka zikiwa zimetapakaa kando kando ya mkondo wake. Majengo ya mabati na udongo yamejengwa kwa mtindo wa kujibana, mengi yakiwa hayajamalizika vizuri. Watu wachache wamesimama karibu na nyumba hizo, wengine wakitembea kwenye njia za vumbi.

Mazingira ya mtaa wa mabanda, yanaonekana kuwa duni na taka zimetapakaa kando ya mfereji wa maji machafu. Nyumba zilizojengwa kwa mabati na matope zimesimama upande wa kulia. Huku watu wachache wakiwa wamesimama au kutembea katika eneo hilo.

Nyani mwenye manyoya ya kijivu, na kawia. Amekaa kando ya mti mkubwa msituni. Akiwa ametazama pembeni kwa utulivu. Sehemu ya kifua na shingo yake, ina manyoya meupe, yaliyoshiba. Huku mikono yake ya mbele, ikiwa imekunjwa, kwa mpangilio wa kiasili.

Msichana mdogo amevaa sare ya shule ya rangi ya kijivu, anatembea kwa uangalifu kwenye njia chafu na yenye matope. Anaonekana akifikiria au akijiskia vibaya akiwa ameweka mkono wake mdomoni. Nyuma yake kuna kuna msichana mwengine amesimama karibu na nyumba duni zilizojengwa kwa mabati na vifaa vingine vya chakavu.

Punda milia wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu za Savanna zenye rangi ya dhahabu wakitazamana kwa utulivu. Madhari nyuma kuna majengo marefu ya kisasa yanayo jitokeza kwa wazi likiwemo jengo refu lenye mnara yanayo uda madhari ya jiji lenye shughuli nyingi.

Mwanaume amesimama akishikilia kichwa cha twiga kwa mikono yake miwili. Mwanamume huyo amevaa kofia ya rangi ya kijani, barakoa nyeusi usoni ,koti la bluu na suruali ya rangi ya kawia. Twiga ana manyoya yenye madoa doa ya rangi ya kawia na beije. Twiga wengine wanaonekana nyuma yao wakiwa ndani ya eneo linayoonekana kua hifadhi au kituo cha wanyama pori.

Mto umejaa maji yenye rangi ya kahawia, yanaonekana kua matope yakipita katikati eneo la makazi duni. Maji yamefika karibu na msingi wa nyumba zilizojengwa kwa matofali na mabati na sehemu ya ardhi imefunikwa na maji. Kuna takataka na uchafu mwingi umeenea pande zote za mto karibu na nyumba.

Watu wanaonekana wakifanya usafi karibu na eneo lililojaa maji machafu na takataka. Mtu mmoja aliye upande wa kushoto amevaa suti ya kijani na kofia na anatumia jembe au kifaa kama hicho kukusanya uchafu. Mtu mwingine aliye katikati amepanda kwenye mrundiko wa ardhi karibu na mti na anaonekana akikusanya takataka. Mtu wa tatu aliye upande wa kulia.

Katika hii picha, kuna kinyonga. Kwenye mwili yake ina rangi ya samawati na kwenye kichwa ina rangi nyekundu. Imeinua kichwa na ina macho ya samawati.

Mhandisi amevaa nguo za kazi za rangi ya buluu na kofia ya rangi ya machungwa, akishugilikia bomba kubwa la maji la rangi ya kijani lillowekwa shimoni. Ameinama chini akitumia zana ndogo kurekebisha au kuunganisha bomba hilo. Wafanya kazi wengine wanaonekana wamesimama nyuma yake. Karibu nao kuna jembe kubwa la rangi ya machungwa linaloonyesha kuwa eneo hilo limefanyishwa uchimbaji.

Katika mazingira duni ya makazi, watu wawili wanaonekana wakishughulika na maji. Mwanamke ameinama karibu na bomba au chanzo cha maji, akijaza ndoo yake ya rangi ya machungwa. Karibu naye kuna ndoo zingine za rangi ya manjano na nyeusi. Mtoto mdogo anatembea kwenye eneo hilo akibeba vyombo viwili vyeupe labda vijazwe maji pia.

Ukuta wa kati ya majengo mawili, umechorwa picha ya sanaa ya uso wa mwanaume aliyechorwa kwa ustadi wa hali ya juu. Rangi mbalimbali kama zambarau, buluu, kijani, na manjano, zimetumika kuunda mandhari nyuma, yenye umbo la mawimbi. Juu kushoto kuna maneno yameandikwa "No Human is Limited", yakionyesha ujumbe wa hamasa.

Tembo wachanga, wamekusanyika kwenye eneo la wazi, lenye udongo mwekundu. Huku baadhi yao, wakiwa wamelala chini, na wengine wakitembea karibu. Watu wengi wamesimama nyuma ya kamba ya usalama, wakiangalia kwa makini. Wengi wakiwa na kamera, miwani ya jua, na kofia.

Kundi la vijana waliovaa mavazi ya kiasili, yenye michoro ya madoa ya wanyama, wanaimba na kucheza kwa furaha ndani ya ukumbi mpana wa maonyesho. Kichwani wamevaa mapambo meupe na meusi yalioonekana kutengenezwa na kwa manyoya, huku msichana mmoja akiwa amevalia mavazi ya rangi ya chungwa na mapambo ya shingoni.

Mwanaume ameketi kwenye pipa la rangi ya manjano kando ya mto mdogo uliojaa taka na uchafu. Ameshikilia bomba la maji na kuna chupa kadhaa za maji za plastiki ya rangi blue na ndoo za rangi manjano zilizowekwa karibu nae. Maji ya mto yanaonekana kuwa meusi na yenye uchafu na kuna takataka zilizotawanyika kando ya kingo.

Kundi kubwa la watu wamesimama kwenye eneo la wazi, la udongo. Wengi wao wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni ya rangi nyekundu na bluu, yenye muundo wa mraba. Wanaume wengi wameshika fimbo ndefu. Watu hao wanaonekana kuwa wamekusanyika kwa ajili ya tukio fulani, au picha za pamoja. Kuna watu wachache ambao hawajavaa mavazi hayo ya kitamaduni.

Darasa limejaa wanafunzi wengi, walioketi kwenye madawati hii ambayo wengi wao wamevaa sare za shule za rangi ya bluu. Mwalimu mwanamke amesimama mbele ya darasa, akiwa amevaa shati jeusi, na miwani. Anaonekana akifundisha au akizungumza na wanafunzi.

Mamba mkubwa amelala chini akiwa katika eneo la nyasi, karibu na maji. Mamba huyu ana ngozi ya rangi ya kijivu na kahawia na anaonekana kuwa ametulia. Sehemu ya maji ina rangi nyeusi inayoonyesha mazingira yanayozunguka. Inaweza kuwa katika mbuga la wanyama au hifadhi ya asili.

Watu kadhaa wanasukuma mkokoteni mzito ulio shiini magunia makubwa kupitia njia ya reli ya zamani. Mkokoteni huo una magurudumu mawili na umejaa hadi juu ukiwa umesawazishwa kwa uangalifu.

Watu kadhaa wamekusanyika kwa shughuli inayoonekana kuwa ya uzinduzi, au uwekaji wa jiwe la msingi. Mwanamke amesimama mbele ya meza, iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe, akizungumza kwenye microphoni. Amevaa kofia ya waridi, na nguo nyeupe. Juu ya meza kuna jembe kadhaa, na majembe mengine yakiwa yamefungwa karibuni, za rangi ya samawati na waridi.

Katika hii picha kuna tingatinga ya rangi ya manjano ambayo inaondoa mchanga. Pia kuna gari la kusafirisha watu na rangi ya samawati na manjano pale katikati na pia kuna mtu mmoja ambaye amevaa kiakiso cha manjano.

Chupa za plastiki zilizokusanywa kwa wingi. Zimefungwa kwa kamba zenye rangi mbalimbali na kupangwa kwa umbo la matofari makubwa, katika eneo la wazi lenye ardhi ya udongo. Kando ya njia kati ya mirundo hiyo, kuna mtu amesimama kwa umbali karibu na uzio wa zege iliyojengwa pembeni kwa jengo la paa la bati la samawati.

Mandhari inaonyesha njia nyembamba iliyotengenezwa kwa mawe na udongo, ikipita katikati ya eneo linaloonekana kua na duni na makazi ya mtaa wa mabanda. Njia hii inaelekea mbali kuelekea upeo wa macho, ambapo majengo ya gorofa yanaweza kuonekana kwa umbali.

Hii ni pundamilia, inayoangalia upande mmoja karibu na ya mti. Pundamilia huyu ana mistari nyeusi na nyeupe inayojulikana. Inaonekana wazi kwenye manyoya yake, sehemu ya kichwa chake, shingo na sehemu ya nyuma ya mwili wake inaonekana. Masikio yake yamesimama wima, ngozi yake inaonekana kuwa nyeupe, chini ya mistari mieusi.

Kundi kubwa la wanyama wanaonekana wakivuka mto wenye maji mingi. Wanyama hawa wanafanana na nyumbu, wana manyoa ya rangi ya kijivu na pembe fupi. Wengi wao tayari wameingia ndani ya maji yakifanya mawimbi na mapovu yanayopambana na mkondo. Wengine bado wako kwenye ukingo wa mto, bado wakishuka kwenye mteremko wa udongo kuelekea majini.

Kundi la mbuni limeonekana likitembea katika uwanda wa majani, wakionekana wakiwa huru na wenye utulivu. Katika mandhari ya nyuma, kuna majengo marefu ya jiji yanayochomoza yakitoa mandhari ya kipekee ya maisha ya mchanganyiko wa maisha ya porini na mazingira ya mji.

Mwanamke anaonekana ameketi kwenye blanketi la rangi, ya machungwa, na bluu, kwenye eneo wazi lenye miti mingi, mwanamke huyu ana nywele zilizosukwa kwa mtindo wa rasta na amevaa koti la rangi ya jeans blue , bahari, fulana ya kijivu na suruali nyeusi, ameinama kidogo na anaoenekana akishika glasi yenye, kinywaji jekundu.

Reli ndefu ya mizigo inayoonekana kuwa ya Nairobi-Mombasa Standard Gauge Railway . Inasafiri kwenye daraja refu la zege. Treni ina vichwa viwili vya treni vya rangi nyekundu, nyeusi na njano; vikiwa vimeunganishwa na mabehewa mengi ya mizigo ambayo hayaonekani vizuri. Mandhari inaonyesha eneo la wazi lenye mimea ya kijani kibichi na nyasi kavu chini ya anga na mawingu hafifu.

Eneo kubwa limejaa taka nyingi za plastiki za rangi mbali mbali zikionekana kama mlima mkubwa wa taka taka. Taka hizi zinaonekana kuwa zimechanganyika na uchafu mwingine. Madhari inaonyesha anga la mawingu na sehemu ya mazingira ya mbali ikiwa ni pamoja na miti na labda majengo. Kiasi kikubwa cha plastiki kinashiria tatizo kubwa la utupaji taka na uwezekano wa uchafuzi wa mazingira.

Mandhari inaonyesha vifaru wawili, kwenye eneo la wazi, la nyasi kavu, labda kwenye savannah , vifaru wazima ambaye ni mkubwa, yuko upande wa kushoto, wa picha, na ana pembe mbili zinazoonekana wazi, kwenye pua yake, anaonekana akila au akitafuta chakula kwenye nyasi.

Katika hii picha kuna wanafunzi wawili wa shule ambao wanapanda sukuma kwenye gurudumu la mchanga. Wamevaa sare za shule ambazo ni nyekundu, nyeupe na viatu nyeusi.

Kuna mhudumu ambaye anasafisha mazingira. Amevaa koti ya kijani kibichi na kofia ya usalama ya manjano. Kisha kuna maji machafu ya rangi nyeusi na anga pale ni ya rangi ya samawati na nyeupe.

Eneo la wazi katika mbuga au bustani linaonekana likiwa na njia zilizotengenezwa kwa mawe yaliyopangwa kwa mtindo usio rasmi. Kuna miti mirefu yenye majani mengi ya kijani pande zote na baadhi yake inaonekana kuwa imepandwa karibu na njia. Watu watatu wanaonekana wamesimama kwenye njia moja wakiangalia upande mwingine.

Twiga wawili wanasimama kwenye nyasi ndefu za kijani, zenye maua madogo ya njano, huku wakitazama mwelekeo tofauti, nyuma yao majengo marefu ya jiji, yameinuka na kufunikwa na ukungu hafifu, wa asubuhi, yakionyesha mchanganyiko wa maisha mjini na mazingira ya asili.

Pundamilia mmoja anatembea taratibu juu ya ardhi kavu na ya mawe akielekea upande wa kushoto. Mandhari ya Savanna yenye vichaka vidogo na miti michache inaonekana kuendea mbali huku nyuma kukiwa na mlima mrefu wenye kilele chenye theluji.

Barabara imeharibiwa vibaya na mafuriko. Ikiwa na mashimo mengi yaliyojaa maji na vifusi vilivyoenea kila mahali. Mwanaume mmoja amesimama kwenye sehemu iliyoadhirika zaidi ya barabara. Karibu na daraja ambalo pia limejaa magugu na uchafu uliosombwa na maji. Mwanaume huyu amevalia kofia, shati jekundu, suruali ya beige . Na anaonekana akishughulika na hali au anashangaa uharibifu.

Twiga mwenye rangi ya kahawia mwenye madoa meusi. Anasimama karibu na uzio wa chuma uliopambwa kwa muundo wa mawimbi. Ameinua kichwa chake karibu sana na kamera. Pua yake kubwa ikiwa mbele kana kwamba anataka kunusa au kula kitu. Masikio yameelekezwa pembeni na pembe zake mbili ndogo zinaonekana juu ya kichwa.

Kundi la watu wanaonekana wakikusanya taka katika eneo lenye miti ya miazi mingi. Mtu mmoja amevaa kiakizi cha njano kinachoakizi mwanga na anaonekana akifanya kazi kwa bidii juu ya mrundiko mkubwa wa taka. Watu wengine wamesimama karibu, baadhi yao wakiwa wamebeba mifuko au zana kukusanya taka.

Twiga anaonekana akitoa ulimi wake mrefu wa rangi ya zambarau, akiramba au akishika kamba nene iliyofungwa kwenye uzio. Ana manyoya yenye madoadoa ya kahawia na beige . Jicho lake linaonekana kufungwa kidogo akionyesha utulivu. Mandhari ya nyuma inaonyesha ardhi ya udongo mwekundu, miti mingi mirefu na mimea mingine ya kijani kibichi.

Kundi kubwa la watu wengi, wao wakiwa wameva sare zinazofanana zenye rangi ya kijani au vesti, ama kiakisi mwanga wa njano. Wamesimama kwenye barabara au eneo la maji. Wengi wao wameinua mikono yao juu wakiwa wamevalia glavu nyekundu au rangi ya waridi. Wanaonekana kuwa na furaha au kusherehekea kitu. Mandhari inaonyesha majengo duni yenye kuta za mabati paa zilizowekwa kwa vifaa tofauti.

Ndege wanne na weusi wenye shingo nyeusi na midomo mirefu iliyopinda. Wamesimama kwenye eneo la kijani kibichi karibu na maji. Ndege wawili wako karibu na ukingo wa maji ambapo kuna mimea mingine ya kijani inayoota. Ndege wengine wawili wako mbali kidogo kwenye nyasi. Maji yana rangi ya kahawia na yanaonekana kua shwari.

Wazee wawili ambao wanaweza kuwa wa jinsia moja kutokana na mwonekano wao, wamekaa kando ya barabara iliyotengenezwa kwa mawe na changarawe. Mmoja wao amevalia shati jeupe na kaptula nyeusi huku mwengine akiwa amevalia shati la rangi ya buluu, wanaonekana wamechoka au wanapumzika. Nyuma yao kuna miti na barabara inaonekana kuelekea vilima. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Mtu mdogo, anaonekana kuwa mtoto, anatembea kwa shida kwenye njia yenye maji chafu, na matope. Amebeba mfuko mkubwa uliojaa kitu kizito kichwani na mabegani. Njia hiyo inaonekana kupita katikati ya eneo duni la makazi, na kuna majengo duni yaliyotengenezwa kwa mbao na mabati pande zote. Maji kwenye njia yana rangi ya udongo na yanaonekana kuwa yamejaa uchafu na takataka.

Sanamu ya shujaa mwenye suti ya kivita na bunduki imewekwa juu ya mnara wa mawe, wa mviringo, uliotengenezwa kwa mawe ya kijivu. Katikati ya mnara kuna dirisha la glasi lenye maandishi ya kumbukumbuku. Sanamu hii imezungukwa na uzio chuma mrefu unaozuia watu kuikaribia. Pembeni kuna bango la barabara lenye jina Kimathi Street na majengo marefu ya kibiashara.

Mandhari inaonekana kuwa eneo duni la mjini, labda kando ya reli. Kuna nyumba duni nyingi zilizojengwa kwa vifaa vya muda kama vile mabati na kuni. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au wamesimama karibu na reli katika eneo hilo. Reli inaonekana ikiwa imezungukwa na uchafu na maji machafu katika sehemu.

Mandhari ya soko, inaonyesha shughuli nyingi, labda ni soko la wazi, lililojaa bidhaa mbali mbali za chakula, kuna vibanda vingi, vilivyojaa matunda, na mboga zilizopangwa kwa stadi, katika vikapu na kwenye meza, unaweza kuona nyanya nyekundu, zilizopangwa kwenye ndoo ya rangi, vitunguu vya zambarau, kwenye vikapu, na viazi vingi vimejaa kwenye ndoo, na kuwekwa kwenye rundo kubwa.

Mtoto mchanga wa simba mwenye manyoya ya kahawia, maskio madogo, ameshikiliwa kwa mikono miwili ya mtu mzima. Mtu huyu anaonekana kumlisha mtoto wa simba maziwa kutoka kwenye chupa yenye chuchu ya njano. Maziwa meupe yanaonekana kwenye mdomo na kidevu cha mtoto wa simba.

Twiga mrefu mwenye madoa ya kahawia anaelekeza shingo yake kuelekea kwenye veranda ya mbao ambapo watu wawili wamesimama wakitabasamu kwa furaha. Mwanamke mmoja anashikilia kitu mkononi kana kwamba anataka kumlisha twiga huyu huku kijana mwingine akiwa karibu naye akionekana kufurahia tukio hilo.

Wanaume wanne, wamevaa viakisi vya usalama vya rangi, ya kijani, yenye mistari ya kuakisi mwanga, wakiwa katika eneo la maji chafu, lililojaa takataka, wakitumia vifaa vya mikono, kusukuma mizigo ya taka, zenye plastiki, nguo na uchafu, mwingine kutoka kwenye, mto.

Simba jike amelala juu ya kichungu cha kijani katika uwanda mpana wa nyasi kavu, macho yake yanatazama mbele kwa utulivu, mwili wake umenyooka kwa hali ya kupumzika. Mbali nyuma jiji linaonekana kwa ukungu likiwa na majengo marefu ya kisasa yanayochomoza angani.

Mkusanyiko wa mabomba ya plastiki ya rangi ya bluu yamepangwa kwa karibu, yakionyesha sehemu zao za mviringo. Mwanga mkali unatoka katikati ya mabomba, unaweza kua mwanga wa asili au bandia. Mabomba yanaonekana kua mapya na hayajatumiwa.

Eneo kubwa limefunikwa na mrundiko mkubwa wa taka za plastiki za rangi mbalimbali .Chupa za plastiki, mifuko na aina nyingine za takataka zimezagaa kila mahali zikionyesha tatizo kubwa la utupaji taka. Anga lina mawingu mengi yakichanya na sehemu za globu. Kwa mbali kunaonekana miti na labda majengo machache.

Mtu amesimama karibu na mrundiko mkubwa wa mfuko ya plastiki iliyotupwa, kwenye eneo la wazi lenye nyasi na mimea mingine. Mfuko mwengine mikononi mwa mtu huyu unaonekana kuwa umejaa mifuko mingine ya plastiki. Eneo hilo linaonekana kuwa chafu na limejaa taka na kuna maji machafu au mifereji unaopita nyuma ya mrundiko wa mifuko.

Kifaru anaonekana akitembea kwenye njia ya udongo, na mchanga, kifaru huyu ana pembe mbili zinazoonekana wazi, moja kubwa mbele na nyingine ndogo nyuma yake, ngozi yake ina rangi ya kijivu na kahawia iliyokolea, kifaru huyu, anaelekea upande wa kulia wa picha akiwa ameinamisha kichwa chini, kana kwamba anatafuta chakula au akisikiliza.

Kifaru mweusi anaonekana akiwa ndani ya kreti ya mbao labda kwa ajili ya usafirishaji au kuhifadhi. Kifaru huyu amefunikwa macho kwa kitambaa cha rangi ya samawati na anaonekana ametulia. Watu kadhaa wamevaa sare za rangi ya kijani wamesimama karibu na kreti, wakishikilia kamba zilizofunganishwa na kifaru.

Katika picha kuna mnyama anaitwa kiboko na ana rangi ya nyeusi. Kando yake kuna ua wa nyavu za waya na pia mazingira yake ni ya majani mbichi.

Ndege wawili wa jamii ya korongo wenye manyoya ya kinjivu, nyeupe na nyeusi. Wamesimama kwenye nyasi ndefu za kijani zenye maua mandogo ya njano. Kichwani wana taji ya manyoya ya dhahabu iliyosimama juu kama taji ya kifalme. Mandhari yake nyuma kuna miti na majengo ya gorofa yanayoashiria uwepo wa mji usio mbali.

Ndovu mdogo amesimama juu ya ardhi yenye vumbi nyekundu huku akijiweka vizuri kwa kutumia mkonga wake, kwa nyunyuzia mavumbi juu ya mwili wake. Kundi la watu limejipanga nyuma ya kamba ya usalama wakitazama kwa makini tukio hilo huku wengine wakipiga picha.

Simba jike anaonekana kwa karibu akiwa nyuma ya uzio wa waya. Ana manyoya ya rangi ya kahawia na macho makubwa ya rangi ya kijani au kahawia. Ulimi wake wa rangi ya waridi unaonekana kidogo. Simba huyu anaonekana akitazama moja kwa moja kuelekea kamera. Mandhari nyuma za uzio yanaonekana kuwa na udongo wa nyasi kavu.

Mandhari ya macheo au mawio ya jua inaonekana. Huku jua likioneakana likichomoza au kuzama nyuma wa mawingu mepesi. Miti mkubwa wenye taji pana au matawi yaliyosambaa unaonekana. Chini ya mti kuna vichaka vidogo, pia vimekuwa. Anga lina rangi ya machungwa na njano.

Watu wengi wamekusanyika kando ya mto uliofurika maji yake yakiwa na rangi ya udongo yakitiririka kwa nguvu katikati ya makazi duni, mbele yao kuna mabaki ya nyumba zilizobomoka miti na bao zikiwa zimepinduliwa ovyo baadhi ya watu kadhaa wamesimama juu ya mabaki hiyo wakijaribu kuvuka au kutazama yaliyojiri.

Mandhari inaonekana kuwa eneo duni la makazi karibu na maji machafu au mto mdogo. Kuna vibanda au nyumba duni zilizojengwa kwa mabati au vifaa vingine vilivyopatikana. Watu kadhaa wakiwemo watoto wanaonekana wakifanya shughuli mbalimbali karibu na maji wakiosha vyombo na nguo pale.

Mti wa Accacia umesimama katikati ya uwanda wenye nyasi fupi za kijani. Matawi yake yameenea pembezoni kwa upana yakitoa kivuli kikubwa ardhini. Mbingu ina rangi ya bluu angavu ikiwa na mawingu meupe yaliyosambaa. Kando ya mti kuna vichaka vidogo na miamba michache iliyojificha kwenye majani.

Chui anaonekana akitembea mbali na kamera, ndani ya eneo iliyofungwa kwa uzio wa waya. Chui huyo ana manyoya yenye madoadoa meusi kwenye rangi ya kahawia au manjano kwa umbali. Mkia wake mrefu unaelekea chini huku akitembea. Eneo hilo linaonekana kuwa na nyasi kavu, miti na majani yaliyoanguka. Uzio wa waya una miraba mingi na unaonekana kuwa na kutu kidogo.

Gari ndogo la abiria linaonekana kama matatu limesimama katika eneo lenye shughuli nyingi; labda kituo cha mabasi au barabara yenye msongamano. Gari hili liko na rangi nyeupe, bluu, nyekundu na njano na limeandikwa Namuga Sacco. Pia kuna ...

Njia panda yenye msongamano wa magari inaonekana ikipita chini ya daraja la barabara kuu. Barabara imegawanyika katika vichochoro viwili vya pande zote na kuna magari mengi yakiendeshwa chini ya daraja na kuelekea mbali. Juu ya daraja kuna maandishi Don't Overspeed na nembo za KENHA zimechorwa pande zote mbili.

Basi la kijani lenye maandishi ya manjano na nyota za rangi tofauti limeegeshwa kando ya barabara katikati ya jiji, na juu limefunikwa kwa tarubai ya kijani iliyofungwa vizuri. Watu kadhaa wanapita mbele yake wakiwa wamevaa mavazi ya kawaida na wakionekana kuwa katika harakati za kila siku.

Mandhari inaonyesha kituo cha mabasi kilicho na shughuli nyingi, labda katika mji mkuu wa Nairobi, kutokana na aina ya magari yanayoonekana, kuna mabasi mengi madogo, na ya kati yameegeshwa kwenye eneo, lililotengwa kwa ajili ya kusubiri abiria, mabasi haya yana rangi mbali mbali, kama vile bluu, manjano, nyekundu na nyeupe, na yamepambwa kwa michoro na maandishi.

Barabara pana yenye njia nyingi inapitwa na magari ya aina tofauti yakiwemo mabasi ya usafiri wa umma yaliyochorwa kwa rangi ya ngavu na michoro ya kipekee. Watu wanatembea kwenye njia ya waenda kwa miguu upande wa kushoto, baadhi yao wakionekana wakizungumza au wakielekea vituoni. Mandhari ya kijani kibichi inazunguka barabara huku miti ikipamba mazingira.

Gari la abiria aina ya matatu; limeegeshwa kando ya barabara kwenye eneo la nchi likiwa limepambwa kwa maandishi makubwa ya kuvutia kama get hooked na Texas. Mbele ya matatu wanaume kadhaa wamesimama; mmoja akiwa anaongea kwa simu huku mwingine akivaa kiakisi cha rangi ya chungwa yenye maandishi ya stage marshal .

Matatu ambayo ni ya aina ya basi inatumika sanasana hapa nchini Kenya imesimama kando ya barabara. Matatu hii ina rangi ya blue na nyeupe na kijivu na imeandikwa M777 kwa upande wake. Abiria wake wamejaa ndani na mlango umefunguliwa. Watu wawili vijana wanatembea kando ya matatu kuelekea mbele. Barabara inaonekana kuwa katikati ya mji.

Katika hii picha kuna magari ambayo yanaelekea upande mmoja na pikipiki kadhaa. Kuna chapisho ya rangi ya samawati ambayo yana maandishi.

Gari jekundu la usafiri, linaegeshwa upande wa kushoto, likiwa na maandishi, mbele yake kuna matatu mbili, za rangi nyeupe, na mistari ya manjano, mbele yao kuna bango kubwa, linayoelekeza magari yaendayo, kwa njia ya moja kwa moja, majengo marefu ya vioo, ya kisasa, yanaonekana nyuma, pamoja na jengo la refu, na machungwa lenye madirisha mingi.

Magari ya usafiri wa umma yamepangwa kandokando ya barabara nyembamba katikati ya jiji, huku makanga wakiwa wamevaa kiakisi ya rangi ya zambarau zenye mistari ya manjano na nyeusi. Baadhi yao wameshika mabango yaliyoandikwa majina ya maeneo yakuelekea pamoja na nauli.

Mtaa wenye shughuli nyingi, umejaa watu wakitembea, karibu na mabasi ya rangi, angavu yaliyoegeshwa, kwenye foleni, mwanaume amesimama pembeni akiwa ameshikilia bango lenye nambari kubwa, nyekundu ya, arubaini na sita, likiorodhesha maeneo ambayo, basi hilo husafiri.

Barabara yenye shughuli nyingi mjini imejaa magari aina ya matatu, magari binafsi na watu wanaotembea au kufanya biashara. Wanaume wawili wamevaa makoti marefu ya rangi ya zambarau na nyekundu wakiwa na mkokoteni wa kusukuma. Mwanamke aliyevaa nguo ya kijani na kitenge cha manjano anauza vitafunwa kwenye sinia.

Katika hii picha kuna magari ambayo yanaelekea upande mmoja. Na pia kuna pikipiki na watu wanaotembea wakielekea upande wenye daraja la miguu la samawati. Na pia kando kuna vyumba ambavyo vimeanikwa nguo.

Mtaa mkuu wenye shughuli nyingi jijini Nairobi umejaa magari na watu, kuna mabasi ya abiria yanayojulikana kama matatu yakiwa yameegeshwa au yakisonga polepole kwenye barabara. Matatu moja marufu lina picha ya wahusika kutoka filamu ya Moana. Watu wengi wanatembea kando kando ya barabara na kuvuka mitaa. Kuna majengo marefu pande zote za mtaa yakiwa na matangazo mbalimbali.

Mandhari ya mji inaonyesha barabara yenye shughuli nyingi na watu wengi; na basi la rangi ya buluu lililoegeshwa kando ya barabara. Basi limepambwa kwa michoro ya rangi; ikiwa ni pamoja na picha kubwa ya mwanamke kwenye sehemu ya nyuma. Nambari ya usajili wa basi ni KDM 340K .

Gari nyingi zimesimama kwenye barabara iliyojaa shughuli za kila aina. Matatu ya rangi ya bluu na michoro ya Moana iko katikati, mbele ya magari mengine. Askari wa usalama wa barabarani wamevaa sare za njano na nyeupe, wakisimamia usafiri na kuongoza watu wanaovuka. Wananchi wanatembea upande wa barabara wengine wakiwa na simu mkononi.

Basi la rangi ya bluu limeegeshwa kando ya barabara, enye watu wengi, nyuma ya basi imeandikwa, Isuzu , na namba ya usajili ni KDA 415A , pia kuna nembo inayoonyesha, kama, Metro Trans , watu wamesimama kwenye barabara ya miguu, wakisubiri kwenye barabara ya miguu, wakipita, mwanamke amevaa miwani ya jua, koti jeusi na suruali ya jeans anaonekana akipita.

Mtaa wenye shughuli nyingi jijini Nairobi umejaa magari ya abiria maarufu kama matatu yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Matatu hizi zina rangi mbali mbali na mapambo. Kunaishara zinazo onyesha maeneo mbali mbali kama vile Nyeri Direct, Nakuru Direct, zikiashiria njia ambazo matatu haya yanatumia.

Barabara kuu yenye njia nyingi, ina magari, malori, pikipiki na mabasi yakisafiri kwa mwendo wa wastani. Katikati ya barabara, kuna sehemu ya kijani yenye ng'ombe waliolala na wengine wakila majani. Kushoto, kuna reli na usio wa waya kando kando yake huku kulia kuna majengo ya biashara yenye vibao vya matangazo na watu wakitembea pembeni.

Barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji. Magari ya umma yameegeshwa na mengine yakipita, yakiwa yamechorwa kwa rangi tofauti zenye maandishi makubwa. Watu wanatembea kwa makundi, wengine wamesimama wakisubiri magari, wengine wamevaa nguo za kawaida na baadhi wamebeba mizigo.

Katika barabara kubwa ya njia nyingi, magari ya aina mbalimbali, yanasafiri kwa kasi tofauti, huku basi la rangi ya zambarau, ikielekea mbele. Juu ya barabara kuna daraja la watembea kwa miguu, lenye paa la bluu. Kushoto watu wachache wanatembea kwenye njia, ya waenda kwa miguu, baadhi wakiwa wamevaa mavazi ya rangi angavu.

Mtu amesimama kando ya barabara akiangalia basi la rangi ya bluu, na nyekundu. Basi limeandikwa Metro, kwa herufi kubwa. Mtu huyo amevaa koti jeusi, suruali ya jeans ya bluu, na kofia rangi ya kijivu iliyolekea nyuma. Kando ya basi kuna ishara iliyoandikwa themanini pawi na orodha ya maeneo mengine, bei zake.

Magari ya usafiri wa uma yakiwa barabarani katikati ya jiji. Moja limeandikwa veteran rangi ya kijivu na buluu. Ingine lina michoro ya moana yenye rangi angavu na michoro ya ukatuni. Watu wanatembea pembeni ya barabara huku wengine wakivuka. Afisa wa trafiki akiwa katikati ya mzunguko wa magari akielekeza mwendo.

Mtiriko wa magari unaendelea barabarani ambapo malori makubwa, magari madogo na magari ya abiria yanasafiri kwa mwendo wa wastani. Pembeni ya barabara kuna watu wachache walioketi na wengine wamesimama karibu na lango la taasisi au shirika fulani likiwa limezungukwa na uzio na miti mingi ya kijani.

Katika hii picha, kuna gari la kusafirisha watu la rangi ya kijivu , vile vile kuna mhudumu wa gari. Amevaa kiakisi cha rangi ya manjano na ameshika chapisho nyeupe.

Basi la kijani limeegeshwa barabarani. Limetandikwa tarubai juu likiwa na matairi ya ziada upande wa nyuma. Maandishi ya rangi ya manjano yakiwa yameandikwa perfect upande wa kulia. Pembeni kuna basi lingine jeusi lenye maandishi ya rangi ya machungwa likielekea Nairobi.

Mandhari ya mji yanaonyesha barabara yenye shuguli nyingi na magari na watu. Katika kuna basi ndogo la rangi nyekundu, iliyo pambwa kwa michoro mbalimbali. Ikiwa ni pamoja na picha kubwa ya kichwa cha simba kwenye sehemu ya nyuma, basi lina nambari ya usajili ya KBV 245A . Watu wengi wanonekana wakipanda au kushuka kutoka kwenye basi.

Mandhari inaonyesha barabara yenye magari mengi, na watu wengi, wakiwa kando ya barabara, barabara inaonekana kuwa na njia nyingi za magari yanayokwenda pande zote mbili, kuna magari madogo, malori, na mabasi, yakiwa yamesimama au yanatembea polepole, kwa sheria ya msongamano wa magari, watu wengi wamekusanyika kando ya barabara, wengine wakitembea, wengine wakisimama.

Barabara kuu yenye msongamano mkubwa wa magari inaonekana ikiwa na magari mengi ya aina mbali mbali ikiwa ni pamoja na malori, mabasi na magari madogo yakiendeshwa kwa upande zote mbili. Watu wengi pia wanaonekana wakitembea kando ya barabara na kuvuka vivuko vya waenda kwa miguu.

Basi la rangi ya machungwa limeegeshwa pembeni ya jumba refu lenye madirisha ya vioo viliyopakwa rangi ya bluu kwenye fremu, jina TAWAKAL limeandikwa kwa herufi kubwa za njano upande wa nyuma wa basi pamoja na alama ya ndege akiruka kwa upande wa kulia.

Gari la abiria aina ya matatu lenye maandishi ya Namuga Sacco. Nimeegesha upande wa kulia nikiwa na mzigo wa begi la waridi juu ya paa. Pembeni kuna basi lenye maandishi ya Telaviv na rangi ya samawati, ikifuatwa na magari mengine barabarani. Wananchi wanatembea upande wa kushoto wakiwa karibu na mabasi yaliyosimama.

Msongamano wa magari unaonekana kwenye barabara kuu yenye njia nyingi. Magari mbalimbali yakiwemo malori makubwa, magari madogo, yamesimama au yanaenda pole pole. Upande wa kushoto wa barabara kuna barabara ya miguu ambapo watu wanatembea na pia baiskeli. Kando ya barabara ya miguu kuna uzio wa waya. Majengo ya gorofa nyingi yenye rangi mbalimbali yanaonekana upande wa kulia wa barabara.

Barabara pana ya njia sita imegawanyika kwa kingo za zeke katikati. Magari mbalimbali yakiwemo mabasi ya kijani magari mandogo na pikipiki yanaelekea pande zote mbili. Wanatembea kwa mguu, wanatembea kando ya barabara upande wa kushoto huku daraja la kijani la waenda kwa miguu likiwa limejengwa.

Barabara yenye njia nyingi imejaa magari ya aina mbalimbali yakiwemo mabasi ya umma, malori, magari madogo na bodaboda. Pembeni ya barabara kuna vibanda vya wauzaji wakifunika bidhaa zao kwa miavuli vya rangi tofauti, huku watu wakitembea kando, kando ya barabara.

Gari la kubeba abiria, kama matatu, limesimama barabarani. Gari hili lina rangi ya bluu, nyeupe, na kijivu. Na limeandikwa M tisa sufuri nane, upande wake. Pia kuna lebo inayoonekana kama, Metro Trans. Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa kijana, amesimama nyuma ya gari, akielekea mlangoni.

Kuna gari ya kusafirisha watu na imefunguliwa mlango, na pia inachapishwa na ina maandishi ya manjano, samawati na nyeupe. Na pia kuna mhudumu wa gari amevaa koti la samawati akitumia simu

Barabara kuu yenye njia nyingi ina magari ya aina mbalimbali yakisafiri kwa mwelekeo tofauti. Upande mmoja wa barabara kuna mabasi mekundu, malori meupe na magari madogo, huku upande wa pili kukiwa na bodaboda na magari ya kibinafsi. Katikati ya barabara kuna ng'ombe wamelala kwenye matani karibu na takataka zilitupwa huku mwengine akichungwa kando ya uzio wa chuma.

Gari la abiria la umma linalo, julikana kama matatu nchini Kenya, limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi, mjini Nairobi, gari hilo lina rangi ya fedha na limepambwa kwa mistari ya njano na lina maandishi, Molo Group , upande wake, juu ya paa kuna mizigo mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuni zilizofungwa na masanduku.

Askari trafiki wawili wamevalia kiakisi cha rangi ya manjano, yenye mwanga wa kusimamia magari katikati ya jiji lenye shughuli nyingi. Gari jeupe limemiliki nafasi ya mbele karibu na msichana anayevuka barabara. Pembeni kuna gari ya abiria yakiwa yameegeshwa na abiria wachache wamesimama au kuketi kwenye kizuizi cha barabara.

Gari ndogo la abiria maarufu kama matatu limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi za watu. Matatu hii ni rangi nyeupe na ina mapambo ya rangi ya kahawia na nyeusi yanayoiga ngozi ya chui ina maandishi Prestige Shuttle & Travel LTD .

Barabara kuu yenye magari mengi ikionekana chini ya anga la mawingu. Kuna njia kadhaa za magari zinazoelekea pande tofauti. Gari la abiria la rangi ya njano na nyekundu maarufu kama matatu au manyanga, liko kwenye moja ya njia. Lori jeupe pia linaonekana likisafiri kwenye barabara hio.

Magari yameengeshwa na pia kuna yale yako kwenye mvuto yakiondoka. Kuna manyumba kadhaa ambayo yana paa ya hudhurungi na ukuta mweupe. Pia kuna manga ya barabarani na kuna chapisho nyeupe.

Barabara pana ya mizunguko mingi inaonekana ikiwa tulivu huku magari machahe yakiendelea kusafiri kwa utaratibu. Daraja la waenda kwa miguu iliyo funikwa kwa paa la plastiki ya bluu linavuka kutoka upande mmoja hadi mwingine likiunganisha njia za pande zote.

Mandhari inaonyesha eneo lenye shughuli nyingi, linaloonekana kuwa kituo cha mafuta cha Total Energies, kuna magari kadhaa madogo ya abiria, yanayoonekana kuwa matatu, yamepark karibu na eneo la kujazia mafuta, magari haya yana rangi, mbalimbali kama vile machungwa, fedha na meupe, na yamepambwa kwa michoro na maandishi, watu wengi wamesimama karibu na magari haya.

Mtaa wenye shughuli nyingi mjini Nairobi umejaa magari, watu na matangazo. Gari la abiria la umma linalojulikana kama matatu, lenye rangi nyekundu na maandishi Prudence Baraka , limesimama barabarani likisubiri abiria. Watu wengi wanatembea kando kando ya magari, na wengine wanaonekana wakisubiri, usafiri. Kuna mabango ya biashara na matangazo yamebandikwa kwenye majengo, na magari.

Gari la abiria la rangi ya zambarau na waridi maarufu kama matatu limeegeshwa kando ya barabara. Matatu hii ina maandishi Manmo Invest mbele na Isuzu juu ya kioo cha mbele. Kuna bango la njia linaloonyesha maeneo kama Area Three over Four, Muthaiga, Survey stroke , KCA, Allsoaps na Stage Twenty Nine stroke Thirty.

Gari la tatu, la abiria aina ya bajaji lililo katika hali mbaya linaonekana limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi za jiji. Bajaji ya rangi ya zambarau na nyeusi ina mlango uliofunguliwa. Huku bajaji ya njano ikiwa nyuma yake, juu kuna bango linaloonyesha Jogoo Road na bei ya shilingi hamsini kwa safari.

Katika hii picha kuna gari za kusafirisha watu. Kuna moja ina kioo cha mbele na pia ina rangi ya samawati na kijani. Na pia kuna ingine kando ikona rangi nyekundu.

Barabara yenye shughuli nyingi ina magari mengi yakiwemo, mabasi, lori na pikipiki. Trafiki inaonekana kusimama kwenye makutano na taa nyekundu za rangi zinaonekana juu. Watu wengi wanatembea kando ya barabara. Wengine wakiwa wamebeba mizigo. Majengo marefu na miti ya kijani yanaonekana nyuma. Baadhi ya mabasi yana rangi ya blue na manjano.

Basi la rangi ya zambarau limejaa abiria walioketi na kusimama limeegeshwa kando ya barabara huku watu mbalimbali wakitembea pembeni yake. Juu ya basi limeandikwa connections kwa maandishi ya rangi ya machungwa. Watu wamevaa mavazi ya kila aina moja akiwa na shati jeupe na suruali ya bluu.

Kuna saa ya jiji ya rangi nyeupe na kichapo cha samawati ambacho kina maandishi nyeupe. Kuna askari watatu, wa kike mmoja na wawili wa kiume na kisha kuna magari ya kibinafsi ambayo yako pale.

Mwanaume amesimama kando ya barabara ya mji, akiwa ameshikilia bango lenye maandishi ya rangi mbalimbali , yanayoelekeza abiria kuhusu ruti za magari ya usafiri wa umma. Maneno kama upperhill , KNH, Kasneb na Equity centre, yameandikwa kwa maandishi makubwa kwenye bango hilo, yakionyesha maeneo yanayohudumiwa na magari ya ruti saba cha, na mia nne hamsini.

Basi la rangi ya kijani, na nyeupe, limesimama kando ya barabara yenye watu wachache karibu nalo. Basi lina nambari ya usajili KCQ saba nane mbili 'P' mbele. Kuna bango kumbwa jeupe limefungwa upande wa basi likiwa na maandishi mengi likiwa na pamoja ya namba sabini kubwa juu na arobaini kwa chini yake pamoja na majina ya maeneo mbalimbali mtu mmoja amesimama.

Gari mbili ndogo za abiria maarufu kama matatu zimeegeshwa kando ya barabara yenye majengo marefu. Matatu hizi ni nyeupe na zina mistari ya njano na zimeandikwa Mombasa na Beaverline. Kuna mabango mengi ya matangazo kwenye majengo yanaonyesha biashara mbalimbali ikiwemo matangazo ya Solar Solutions, huduma za usafiri kuenda Mombasa, Kilifi, Malindi na Voi.

Alama mbele za tahadhari ,za watembea miguu zimepandwa upande wa kushoto na kulia wa njia ya udongo inayozungukwa na nyasi. Kwa nyuma kuna barabara yenye magari yananyopita yakiwemo teksi ya manjano, gari jeupe na basi la kijani lenye rangi angavu na maandishi ya kuvutia.

Matatu ya rangi ya waridi iliyo changanywa na nyeusi, inaabiria na mlango wake uko wazi . Upande wa mbele, kuna bango linaloonyesha vituo kama muthaiga, survey, KSA na olsops. Michoro ya kisanii imechorwa kwenye mwili wa gari , ikiwemo sura ya mwanamke na maandishi ya kuvutia.

Barabara ya lami ina magari, ina magari ya aina mbalimbali yakiwemo magari madogo, mabasi na pia pikipiki zikiwa kwenye foleni, karibu na taa za kuongozea magari. Dereva wa bodaboda amevaa koti la njano na abiria wake amevaa nguo ya waridi. Pembeni kuna watu wakisubiri na wakivuka barabara.

Katika mtaa mwembamba wa vumbi watu kadhaa wanaendelea na shughuli zao. Mwanaume aliyevaa fulana ya mistari mekundu na nyeusi anasukuma mabomba marefu ya plastiki ya kijivu. Mtu mwingine aliyepiga magoti karibu na ukuta wa jengo anashughulikia nyaya nyingi zilizoning'inia. Karibu na katika picha kuna mkokoteni wa mbao uliyeachwa barabarani.

Mifumo tata ya mabomba na vifaa vya chuma vinavyong'aa ambavyo vinaonekana kutumika kwa ajili ya viwandani au utafiti. Mabomba yana unene tofauti na yanaunganishwa kwa kutumia flagile na poles . Kuna waya na nyaya za rangi ya buluu na nyeusi zilizounganishwa kwenye vifaa.

Bomba la chuma limeelekezwa chini likitiririsha maji safi kwa kasi yakitengeneza makovo meupe ardhini. Kando ya bomba kuna majani mapana ya kijani . yaliyo tanua kwenye nyasi, Ishara ya mzingira yenye unyevu nyevu. Mbali kidogo kuna bomba lingine jeusi, lililo simama wima na nyuma yake ,anga ni ya bluu yenye mawingu mepesi

Maji yanatiririka kwa kasi juu ya miamba, yakitengeneza maporomoko mafupi yenye sauti ya kuendelea. Sehemu ya mbele ina mawe makubwa na madogo yaliyotapakaa kwenye ardhi kavu. Maji meupe ya povu yanagonga miamba huku yakielekea chini ya mteremko.

Duka dogo la biashara ambalo lililoko kando ya barabara, duka lina mlango wa kioo na dirisha kubwa la kioo ambalo, linaonyesha bidhaa zinazouzwa ndani, juu ya mlango kuna bango lililoandikwa, purified water refill station , kwa herufi kubwa, matangazo mbali mbali na picha, zimebandikwa kwenye dirisha na mlango.

Katika sehemu ya mbele kuna takataka nyingi, zilizotapakaa ardhini. Zikiwemo mifuko ya plastiki, karatasi, nguo zilizochanika na mabaki ya chakula. Eneo hili linaonenaka kuwa la wazi, lenye nyasi na vichaka vidogo, lakini uchafu huo umeadhiri mandhari ya kijani. Nyuma ya uwanja, kuna majengo ya rangi ya buluu na njano yaliyojengwa kwa mawe.

Rundo la mabomba mengi ya rangi ya kijivu, yameegemezwa juu ya ardhi yenye udongo wa majani makavu. Mabomba yana ukubwa tofauti na yanaonekana kua ya chuma au simiti. Baadhi ya mabomba yanaonekana kua yamechakaa au yamefunikwa na vumbi na uchafu. Mandhari inaonesha eneo la nje labda sehemu ya ujenzi au eneo la kuifadhi vifaa.

Barabara ya vumbi imejaa mashimo na mifereji ya maji machafu inayotiririka kando yake. Karatasi na taka zimejaa maeneo ya mto huo mdogo wa maji taka, hali inayoonyesha uchafuzi wa mazingira na hatari ya magonjwa. Pikipiki imeegeshwa karibu na vibanda vya biashara upande wa kushoto na vijana kadhaa wanatembea kuelekea mbali.

Mandhari inaonyesha eneo la ujenzi katika hatua mbali mbali za ukamilishaji, upande wa kushoto, kuna jengo ambalo bado haijakamilika, likiwa na muundo wa saruji na matofali uliowazi, na sehemu ya juu inaonekana kuwa na paa, linalo, ezekwa, nyuma yake, kuna majengo mengine yaliyokamilika, yakiwa na paa ya rangi ya kahawia na tanki kubwa.

Ardhi iliyochimbwa na udongo mweusi inaonekana ikiwa na mawe na mimea midogo iliyokaushwa. Udongo umefukuliwa na kuna nyaya au kamba ndefu ya kijani iliyozikwa kidogo kwenye ardhi. Nyuma ya eneo hili kuna ukuta wa matofali. Anga linaonekana kuwa jeupe ikionyesha kuwa ni mchana.

Mfululizo wa bomba za maji za chuma zilizongaa zimepangwa kwenye fremu ya chuma ya mlalo, kila moja ikiwa na mpini wa kufunga na kufungua, sehemu za chini za bomba hizo zimeunganishwa viingio vya shaba vinavyoshikilia mabomba ya plastiki yenye rangi tofauti.

Chini ukuta wa bati lililochakaa. Mita ya maji imefungwa kwenye boma lililoegemea kwenye ardhi kavu. Mita hiyo imeunganishwa kwa nyenzo tofauti, zikiwemo plastiki na chuma, ikilindwa kidogo na jiwe kubwa lililoekwa mbele yake.

Juu ya paa la jengo lenye matofali mekundu, kuna tanki kubwa la mviringo lenye rangi ya chuma iliyochakaa. Lina bomba la duara linalochomoza upande mmoja. Ngazi ya chuma imewekwa upande wa kulia wa tangi, ikipanda juu kwa mstari wima hadi kilele.

Mpangilio wa bomba za plastiki umeunganishwa na pampu ya maji ya umeme yenye rangi ya chungwa na kifuniko cheusi ikiwa ndani ya fremu ya chuma ya mstalili. Pampu imewekwa juu ya bati lenye kung'aa na kuegemezwa kwa kipande kidogo cha mbao ilikuipa udhabiti.

Ngombe wengi wamesimama wakizunguka lambo la mfirigo la maji, wakinywa kwa pamoja kwa utulivu. Wengi wao ni wa rangi ya kahawia na huku wengine wakiwa na rangi ya kijivu na nyeusi, wakionyesha mchanganyiko wa mifugo wa kienyeji na wa kisasa. Maeneo yanayozunguwa yanaonekana kua makavu na miti michache iliyopoteza majani ikisambaa kwenye madhari ya savana kavu.